Wataalamu wawili wa afya wamevaa suti za kujikinga wakiangalia mgonjwa aliyelala kitandani hospitalini. Mgonjwa ako kifua wazi, anaonekana amechoka sana. Mashine za matibabu zimeunganishwa na mgonjwa zikionyesha hali mbaya. Chumba kinaonekana kuwa na vifaa vichache na ukuta unarangi nyepesi.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini. Mkono wake una drip mashine za shinikizo la damu imefungwa. Kifaa cha matibabu kiko mbele. Waya nyingi zimeunganishwa. Ukuta wa samawati unaonekana. Mifuko miwili ipo nyuma.

Kundi la wanaharakati wanatembea barabarani. Wameshika mabango mawili makubwa yaliyoandikwa Penda Macho Yako na Moi Teaching Refferal Hospital world sight day . Watu wamevalia sare mbalimbali na barakoa. Inaonekana kama maandamano ya uhamasishaji kuhusu afya ya macho.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero ikitoa huduma za afya mashambani. Gari kubwa jeupe ina nembo ya msalaba wa samawati. Mtu mmoja amesimama karibu na meza ndogo akifanya kazi. Miti michache inaonekana karibu na gari. Milima inaonekana kwa mbali.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero ikitoa huduma za afya vijijini. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na gari hilo kubwa jeupe wakisuburi kuhudumiwa. Gari lina nembo ya msalaba wa samawati likionyesha huduma za matibabu. Mazingira ni ya kijani kibichi. Inaashiria maeneo ya shambani.

Wanawake wawili wamekaa mezani wakifanya kazi, mmoja amevaa kofia ya kijani. Wana vifaa vya matibabu mbele yao, chupa za maji na vifaa vingine viko mezani. Wako ndani ya hema, kuna watu wengine nyuma.

Vifaa mbalimbali vya daktari wa meno. Kuna vioo, barakoa na vifaa vingine vya chuma. Kuna modeli ya meno na sahani ya petri, asili ni bluu inaashiria huduma za meno.

Kinywa cha mtu kikiwa kimefunguka kidogo. Meno meupe na safi yanaonekana wazi. Midomo inaonekana kung'aa. Ngozi ni nyeusi. Inaashiria tabasamu nzuri ikiashiria umuhimu wa afya ya kinywa.

Kinywa wazi na meno mawili ya mbele yamevunjika katikati. Meno mengine yanaonekana safi. Ufizi unaonekana kuwa na afya. Inaashiria afya ya kinywa.

Meno safi nyeupe. Mdomo umetabasamu kidogo, ukifichua tabasamu ya kupendeza. Ngozi karibu na mdomo inaonekana laini. Rangi ya midomo ni nyekundu iliyokoza. Sehemu ya mapua inaonekana juu.

Watoto shuleni wanafanya mazoezi ya usafi wa meno msichana mkubwa anashilkilia mnyama aina ya mamba akionyesha jinsi ya kupiga mswaki kwa sahihi mtoto mdogo anamwangalia kwa makini akijifunza.

Mashavu yanayong'aa yamefungua kuonyesha tabasamu pana. Meno meupe yamepangwa vizuri. Ulimi unaonekana ukigusa meno ya chini. Midomo imepakwa rangi nyekundu inayong'aa. Ngozi laini inaonekana wazi. Kuna furaha na uchangamfu usoni.

Zana za meno zikiwa zimelala juu ya uso wa zambarau. Kuna kioo cha meno, vipini viwili, kifaa cha kuondoa plaque na spatula . Zinang'aa na zinaonekana kuwa safi. Hali hii ni rahisi. Zana ziko tayari kutumika.

Mwanafunzi amesimama mbele ya gari la wagonjwa lenye nembo ya St. Johns Ambulance. Gari hilo ni jeupe na lina mistari ya njano, mlango waupande uko wazi, miti na majengo yanaonekana nyuma. Msichana anatabasamu usoni mwake.

Gari jeupe, la shirika la msalaba mwekundu ina bendera yake ikipepea mbele. Nyuma kuna jengo lenye maandishi Genesis Hotel. Magurudumu ya gari ni makubwa inaonekana tayari kwa safari. Ina vifaa vya dharura juu ya paa.

Eneo la maafa. Mabaki ya nyumba zilizoharibika labda kutokana na moto yameenea kila mahali. Bati zilizopinda na mbao zilizochomwa zinaonekana. Watu wengi wamekusanyika katika eneo hilo. Miti inaonekana kwa mbali inaashiria uharibifu mkubwa.

Usiku kucha, magari ya zima moto mekundu yameegeshwa barabarani. Watu wamekusanyika karibu na jengo. Mfereji mkubwa umetandazwa ardhini. Maji yametapakaa chini yakionyesha shughuli za kuzima moto. Mwanga hafifu unamulika eneo hilo.

Mto umejaa kupita kiasi ukisababisha mafuriko makubwa, watu wanasafirishwa kwa kutumia mashua ndogo wakipita karibu na maji machafu. Baadhi yao wamebeba mizigo, nyumba na miti umezingirwa na maji.

Kundi la maji wanaopita kwenye maji mengi yaliyotuama. Yanaonekana kuwa na rangi ya udongo. Yanaashiria mafuriko. Nyuma kuna makazi duni, labda mabanda. Watu wamevalia nguo tofauti.

Uharibifu baada ya dhoruba. Mabati yaliyopinda na kuvunjika yamelala chini. Matawi ya miti yametapakaa kila mahali. Nyumba iliyo nyuma inaonekana imeathirika pia, ikiwa na paa ambalo limeharibika. Miti imeng'olewa pia.

Mtu anaosha mikono yake na sabuni ya maji kutoka kwenye chupa ya kijani, mikono inaonekana wazi na kuna kiiasi cha sabuni kimetoka. Besheni la kunawia lina rangi nyeupe, maji yanatoka kwenye bomba. Hali inaonekana safi sana.

Mboga na matunda yamepangwa kwa wingi yakiwa yamechanua. Kuna karoti nyingi, vitunguu, viazi, nyanya, biringanya na kabichi. Zimejaza kwenye vijisanduku, vikapu na mifuko ya plastiki. Rangi mbalimbali zinafanya soko kuonekana vizuri.

Eneo la msitu lililokatwa miti. Kuna mashina mengi ya miti yaliyobaki ardhini. Msitu mnene inaonekana kwa mbali. Anga ni safi. Inaashiria ukataji miti.

Jengo lililobomoka vibaya. Kifuzi kimetapaka chini. Magari mawili yameegeshwa karibu na mabaki ya jengo hilo. Anga linaonekana wazi. Inaashiria maafa ya asili kama vile tetemeko la ardhi.

Mkono wa mtu umeshikilia roli ya karatasi ya choo ambayo ni nyeupe. Sakafu ya mbao yenye rangi ya kahawia inaonekana nyuma. Mkono una manyoya kidogo.

Jokofu kuu limesimama wazi likionyesha milango miwili. Upande wake, kuna sehemu ya meza iliyojaa vifaa. Vifurushi vimeaning'inia kutoka kwenye jokofu. Kuta cha chumba zinaomeonekana wazi. Chumba kinaonekana kuwa maabara au jikoni. Hali ni shwari.

Mtu ameinama ndani ya jokofu kubwa la chuma. Amevalia koti jeupe labda daktari au mwanasayansi. Kuna dirisha kubwa nyuma likiangalia nje. Jokofu nyingine zenye kutu zimeegesha pembeni. Chumba kina kuta nyeupe na kinakaa kama maabara.

Chumba cha ndani, labda ofisi au kliniki. Mlango umefunguliwa na unaelekea kwenye chumba kingine. Kuna mabango mengi yaliyobandikwa ukutani. Sanduku la buluu la kuhifadhi vitu baridi linaonekana upande wa kulia.

Rekodi ya matibabu ya mgonjwa kutoka hospitali kuu ya Kenyatta, Nairobi, inaonyesha jina la mgonjwa, namba ya kitanda na utambuzi wa ugonjwa. Kuna maelezo ya kina ya matibabu na maendeloa yake yaliyoandikwa kwa mkono. Jarada hili linaonekana kuwa muhimu sana kwa historia ya afya ya mtu.

Troli ya matibabu yenye droo nyingi imesimama ukutani, ina ndoo mbili ndogo upande. Droo zote zimefunguliwa, juu ya sehemu ya kuweka chupa ya dawa inaonekana kwa uzuri mno, vitu vingi ni vyekundu na rangi nyingine ya samwati inaonekana.

Kifaa cha kusaidia kusikia, aina ya behind the ear . Kipo wazi juu ya uso mweupe, sanduku lake lipo juu yake. Ndani ya kifunganishio cha plastiki, kuna kifaa chenyewe. Cable ya USB na kijitabu cha maelezo. Kifaa kimeundwa vizuri, chenye rangi ya kahawia.

Mikono ya mtu inajaza fomu kwenye meza. Kuna faili kubwa ya manjano iliyoandikwa presumtive TB register . Nyaraka nyingi zimetawanyika juu ya meza. Mandhari inaonekana katika mazingira ya afya.

Ndani ya chumba, kifaa cha kisasa cha kupima macho kipo mezani. Kiti cheusi kipo karibu, mwanaume amekaa kwenye kiti kingine mbali kidogo, mapazia ya samawati yamening'inia dirishani, sakafu ina vigae vyeupe.

KItembezi cha chuma kimesimama kwenye sakafu ya vigae. Kimepakwa rangi ya fedha na kina mpini mweusi. Ukuta wa samawati unaonekana nyuma. Kiti cheusi kimeegemea pembeni. Chumba kinaonekana safi na kimepangwa vizuri.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kinaonekana kuwa na sehemu nyingi kime unganishwa na nyaya kikiwa kime simama karibu na kuta, rangi yake ni nyeupe na samawati, mlango uko upande wa sakafu ina viage. Chumba kinaonekana hospitali au kliniki.

Jicho la karibu la mtu, likilenga sana. Kidole cha gumba na kidole cha shahada, vinashika kope za juu, labda kuliweka wazi. Rangi ya ngozi ni nyeusi na kuna manyoya ya kopa nene na nyeusi. Ngozi inaonekana kuwa na unyevu kidogo. Huu ni mtazamo wa kina wa jicho la mwanadamu.

Meza ya mbao imejaa vifaa vya maabara. Tarakilishi inaonyesha picha ya viungo vya binadamu wa kike. Kuna chupa nyingi za majaribio baadhi zikiwa na vifuniko vya rangi. Sabuni ya mikono imewekwa karibu na glove .

Maandishi yanayoonyesha mental health awareness ni bango kubwa linalosaidia watu waliosongwa na mawazo. Chini, kuna orodha ya sentensi tano, zikitumika kuwapa watu motisha, kuzingatia afya ya kiakili.

Bidhaa ya dawa iitwayo Parvexon Plus inaonekana wazi. Kuna chupa moja yenye kiowevu cheusi na sanduku la manjano. Kifurushi kinaeleza ni sindano kwa ajiil ya ECF na uvimbe wa mapafu.

Kisanduku cha dawa kiitwacho Profen Ibuprofen Suspension . Kina rangi nyekundu na nyeupe kikionyesha jina la dawa kwa herufi kubwa. Pia, kuna picha ya mtoto mchanga upande wa kushoto wa kisanduku. Maelezo ya matumizi ya hifadhi yameandikwa kwa kifaransa na kingereza.

Mtoto mdogo anapokea dawa. Mwanamke ameshika mtoto huyo. Mtaalamu wa afya amevaa kinga za bluu. Mtoto amevaa kofia ya waridi. Wote wamevalia barakoa.

Wanawake wawili wakiwa na watoto wadogo, mmoja amevaa fulana ya njano na kijani kibichi anamtibu mtoto mdogo machoni, mwingine anamshikilia mtoto. Kila mtoto anaonekana mchanga sana. Wako ndani ya chumba.

Wodi ya hospitali ikionyesha vitanda viwili vyeupe na samawati, mwuuguzi amesimama katikati akishughulikia vifaa. Kuna kabati ndogo la samawati kando ya vitanda. Bango la Mozat Bet inaonekana kutani likionyesha msaada kwa huduma za afya.

Daktari wa meno amevaa sare nyeupa, kofia ya samawati na ngao ya uso. Anamtibu mtoto mdogo. Mtoto amelala kwenye kiti cha meno na amefunikwa blanketi la njano. Daktari anatumia vifaa maalum kutazama kinywa cha mtoto.

Sindano inatolewa begani. Mtaalamu wa afya amevaa kinga nyeupe. Mtu aliyepigwa sindano amevaa nguo ya maua. Inaonekana kama chanjo kwenye hospitali.

Mkono unaonekana akipaka wino wa zambarau kwenye kidole cha mtu mwingine. Inaonekana kama alama ya kupiga kura au kampeni ya chanjo kama inavyoonyesha na maandishi kwenye kalamu. Rangi ya wino ni angavu, inatambulika kirahisi.

Muuguzi amevaa sare ya waridi na barakoa akimhudumia mwanamke mwingine aliyevaa barakoa. Inaonekana mwanamke huyo anapewa nguo au vifaa vingine, kuna watu wengine nyuma baadhi wakiwa wamevalia barakoa. Eneo hili linaonekana kama kituo cha afya au hospitali.

Mkono wa mtu mzima unashika kidole cha mtoto mchanga. Anatumia kalamu ya bluu kuweka alama kwenye kidole cha mtoto. Mkono wa mtoto umefunikwa na blanketi nyeupe. Hali inaashiria chanjo au ukaguzi wa afya.

Mtoto mdogo amelala kitandani, kichwa chake kimefungwa bendeji nyeupe, ana mirija puani. Mkono wa mtu mzima unashikilia mkono wake. Mazingira yanaonekana kuwa hospitali.

Watu kadhaa wanaosha mikono yao kwenye kituo cha kunawa mikono. Kuna pipa la maji na bomba linalotoa maji. Chini kuna mabesheni ya samawati kukusanya maji machafu. Watu wanasuguwa mikono yao wakifuata utaratibu wa usafi.

Mikono ikioshwa kwa sabuni na maji yanayotiririka kutoka bomba. Maji yanatoka kwenye chombo cheupe kikubwa kilichowekwa juu ya kiti cha mbao. Ndoo ya plastiki ya samawati imewekwa chini kukusanya maji yanayotiririka.

Watu wawili wamevalia barakoa wakichota maji. Mwanaume anaweka maji kwenye chupa za njano, kutoka kwenye bomba la maji. Mwanamke yuko ndani ya jengo la buluu, inaonekana kama kituo cha maji.

Mguu wa mtu. Ngozi inaonekana kuwa nyeusi na inaweza kuashiria kuumia. Kuna uvumbe karibu na kifundo cha mguu. Asili ya picha ni nyeusi. Unaonekana kutaka kufanyiwa matibabu.

Mkono wa mtu ukiwa na maumivu kwenye eneo la kifundo cha mkono. Rangi nyekundu imeongeza kwenye maeneo yanayoashiria maumivu makali. Mkono mwingine unashikilia eneo hilo lenye maumivu. Mandhari ya nyuma ni samawati. Picha inaonyesha shida za kiafya au jeraha.

Shamba likiwa na mimea ya nyanya iliyojaa matunda mabichi. Zimepandwa karibu na nguzo za mbao. Upande mwingine kuna mimea ya kitunguu maji ikiwa imepangiliwa vizuri kwenye udongo. Miti mirefu inaonekana nyuma chini ya anga la samawati.

Maua ya manjano yanachanua vizuri katikati ya majani mabichi. Anga ni samawati safi likiwa na jua kali. Nyuma, kuna mashamba mapana na miti mingi. Waya wa uzio unaonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana nzuri ikionyesha mazingira ya asili.

Mti mkubwa umejawa na mimea. Majani mengi ya kijani yamefunika gome. Baadhi ya majani yamebadilika rangi. Nuru ya jua inapenya kwa matawi. Kivuli chepesi kinaonekana. Inaonekana kama bustani.

Mimea mingi, baadhi ikiwa michanga, mingine ni mirefu. Udongo unaonekana wazi chini. Kuna majani mengi. Eneo lote lina mimea, labda inayotumika katika dawa ya kiasili.

Mimea yenye maua madogo mbele. Nyuma kuna mawe makubwa na rangi ya kahawia na ardhi yenye vumbi. Miguu ya mtu inaonekana. Amevaa viatu vya rangi ya kijani kibichi na nguo zinazofanana na sare ya shule.

Mmea wa tumbaku wenye majani makubwa ya kijani kibichi umesimama wima. Mimea mingine inaonekana nyuma. Jua linaonekana kuangaza kwenye majani. Inaashiria kilimo, hasa cha dawa ya asili.

Mti mkubwa wa embe, wenye majani mabichi tele. Mwanga wa jua unapita katikati ya majani, ukiunda miale inayoangaza. Baadhi ya majani inaonekana kung'aa kutokana na mwanga huo. Sehemu ya shina la mti inaonekana chini, ikionyesha maumbile imara.